Ndani ya duka kubwa la kuuza nguo zipo stendi mbili ambazo zimetengenezwa kwa chuma ambapo nguo zimewekwa kwa utaratibu fulani, zipo nguo za watu wakubwa na watoto za rangi nyekundu ,waridi, nyeusi, buluu na kijivu, nguo hizi ni kama vile suruali ,shati, fulani, koti, rinda na sweta

Katika duka kubwa la kuuza nguo, sehemu ya kuuza nguo za watoto. Zipo nguo nyingi za rangi tofauti, kama vile nguo za rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe, buluu, waridi, rangi ya zambarau na pia ni za muundo tofauti kama vile shati, suruali, fulana na koti. Pia ipo mifuko tofauti kwa muundo , rangi na ukubwa. Wapo watu wengi wanaonunua.

Ndani ya duka kubwa la kuuza nguo na bidhaa za kuvaliwa mwilini. Zipo fulana za wanaume za rangi tofauti kama vile rangi ya njano, nyeusi, nyekundu, nyeupe na rangi ya kijivu ambazo zinauzwa kwa shilingi mia moja, kulingana na kibao cha maelezo kilichoko kwenye nguo hizi. Pia zipo viatu vingi vya rangi tofauti na muundo tofauti.

Katika duka kubwa la kuuza nguo, viatu, na mapambo ya vito. Kuna bidhaa kama vile kanga aina ya mitandio, miwani ya rangi nyeusi na kahawia, vibeti vya rangi tofauti kama vile rangi ya fedha, nyeusi na hudhurungi. Mikufu ya rangi ya fedha na dhahabu.

Suruali ndefu za wanaume zimetandikwa vizuri mmoja baada ya nyengine juu ya meza huku zengine zikiwa zimekunjwa vizuri na kuwekwa kwenye rafu kulingana na rangi zao. Kuna rangi kama vile hudhurungi, buluu, kijivu, nyeusi, kijani na nyeupe. Kuna tangazo ambayo inaonyesha kuwa bei ya suruali hizi imepunguzwa kwa asilimia arubaini.

Katika duka la kuuza nguo na vitu vingine vya kuvalia kama vile herini, miwani, mikoba ya wanawake, viatu vya wanawake. Kuna kiumbe cha plastiki chenye umbo la binadamu, ambacho kimevalishwa miwani na nguo nyeupe yenye madodoa meusi. Mkononi kimevalishwa saa.

Kwenye duka kubwa la kuuza nguo ambapo nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna nguo kama vile suruali, sweta, fulana ambazo ni za rangi tofauti kama vile buluu, waridi, jivu, nyekundu, nyeupe. Kwenye rafu ya chini kuna kibao cha bei ambacho kina maandishi ambayo inaonyesha bei ya nguo hizi.

Meza nyeupe ambayo imewekelewa kompyuta. Kwenye ukuta kuna skrini ya televisheni ambayo inaonyesha picha ya mwanadada ambaye amevalia nguo ya asili ya Afrika. Kwenye upande mmmoja karibu na pazia kuna ubao wa rangi ya kijivu unaonyesha namba ya malipo.

Ndani ya duka kubwa la kuuza nguo kuna ubao wa rangi ya buluu na maandishi meupe ambayo unaonesha sehemu ya wanawake na wanaume. Bidhaa kadha wa kadha za rangi tofauti na muundo tofauti zinauzwa kama vile shati, rinda, suruali, sweta, mifuko ya wanawake, koti.

Katika duka kubwa la kuuza nguo, nguo za rangi tofauti kama vile buluu, nyeusi, nyeupe, kijani kibichi, nyekundu, kahawia, kijivu na zenye muundo tofauti zimepangwa vizuri. Zipo nguo kama suruali, shati, fulana. Bei ya nguo hizi zimepunguzwa kwa asilimia sitini na saba na kwa nguo zingine asilimia arubaini.

Katika duka la nguo ambapo nguo za kiume zinauzwa, kuna mashati ya rangi tofauti yaliyofungwa kwenye karatasi na yamepangwa kwa utaratibu katika rafu tofauti, pia kuna suruali nyeusi na makoti meupe, meusi, ya kijivu na ya manjano yaliyotundikwa.

Barabarani, ambapo ipo lori moja kubwa ya rangi nyekundu, na yenye magurudumu kumi meusi. Taa za mbele kioo cha nebu na milango mbili. Limebeba gari kumi ndogo za rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu, rangi ya fedha, manjano na kijivu.

Gari ndogo ya rangi nyeupe imesimama. Ina magurudumu manne meusi, taa mbili za mbele, milango minne, vitasa vya mlango vya rangi nyeusi, vioo janibo mbili, ina uwezo wa kubeba watu watano, ina nambari ya usajili ambayo ni KDH 990J.

Gari ya rangi ya fedha, yenye uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne imesimama. Ina nambari ya usajili KAD 650A na ina magurudumu manne meusi. Gari hii imemilikiwa na kampuni ya Progressive Credit, ambao wanapeana mikopo ya haraka. Na kuwasiliana nao, unatuma ujumbe mfupi kwa nambari 23083.

Trela kubwa ya uchukuzi wa magari ambayo inarangi nyekundu kwa upande wa mbele na rangi ya buluu kwa upande wa nyuma imesimama nje ya jengo kubwa ina magurudumu kumi ya rangi nyeusi na imebeba magari tano ya rangi nyeusi.

Gari ndogo ya kampuni ya Subaru ambayo ni ya rangi nyeusi imesimama. Ina magurudumu manne meusi, milango nne, taa nne za mbele, mbili za kuashiria na mbili za kuangaza, vioo janibu mbili. Gari hii ina uwezo wa kubeba watu zaidi ya wanne na kulingana na nambari ya usajili, gari hii ni ya nchini Kenya.

Gari ya kampuni ya Toyota ambayo ni ya rangi nyeupe imesimama. Ina magurudumu manne meusi, taa mbili za mbele, kioo janibu, milango mbili ya mbele, vitasa vya milango za rangi nyeusi. Gari hii ina uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne na linatumia mafuta ya diseli.

Gari ya rangi nyeusi ya kampuni ya Subaru ambayo imesimama. Ina magurudumu manne meusi, milango minne yenye vioo na taa za nyuma. Gari hii ina uwezo wa kubeba watu zaidi ya nne. Kulingana na nambari yake ya usajili, gari hii ni ya nchini Kenya.

Katika uwanja wenye nyasi ya rangi ya kijani kibichi wapo watu wengi ambao wanaume na wanawake ambao wameketi na wengine wamesimama huku wengine wao wakiwa wameshikilia sahani za chakula mikononi. Zipo gari nyingi ambazo zimesimama za rangi tofauti na kampuni tofauti kama vile kampuni ya Nissan, Honda na Subaru.

Gari tano zenye rangi tofauti kama vile rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi na rangi ya fedha, zimesimama sambamba ndani ya jengo. Magari haya yana taa za mbele, taa za kuashiria, kioo cha nyibu, magurudumu na yana uwezo wa kubeba watu watano. Inaonekana kuwa magari haya ni ya kampuni ya Mistubishi.

Basi ambayo imezeeka ya rangi ya samawati, yenye mangurudumu manne ya rangi nyeusi, imesimama nje ya nyumba, ina uwezo wa kubeba watu zaidi ya sita. Nambari yake ya usajili ni KAA 557 na kulingana na nambari hii, gari hii ipo nchini Kenya.

Gari ndogo yenye uwezo wa kubeba watu watano, wapo watu wawili. Mmoja ni mwanaume ambaye yupo ndani ya gari na mwingine amesimama kando ya gari akiwa ameshikilia kitabu cheupe kwa mkono wa kushoto na kwa mkono wa kulia, ameshikilia kifunguo cha gari huku akiwa kana kwamba anamkabidhi aliye ndani ya gari.

Uwanja wenye nyasi za rangi ya kijani kibichi na kwenye kingo zake kuna miti mirefu ya kijani. Yapo magari mengi ya muundo tofauti na rangi tofauti kama vile rangi ya fedha, rangi nyeupe na rangi nyeusi ambayo yamesimama katika uwanja huu. Kwa umbali mdogo na uwanja huu, zipo hema za rangi nyeupe ambazo zimewekwa na watu wengi wamo mle.

Nyuma ya gari ndogo ya rangi nyeusi yenye taa za nyuma za rangi nyekundu na bomba moja la moshi wa gari. Yupo mwanaume mweupe mwenye amevalia suruali nyeusi, koti refu nyeusi na mkononi amevalia saa ya mkononi. uso wake unaonyesha tabasamu.

Gari ya rangi nyeusi ambayo ina magurudumu manne meusi imesimama inje ya jengo. Ina taa nne za mbele, mbili za kuangaza na mbili za kuashiria. Vioo janipu mbili kibana. Gari hii ni ya kampuni ya Honda na ina uwezo wa kubeba watu watano.

Gari ndogo za rangi nyeusi ambazo ziko ndani ya jengo. Wapo watu wawili weupe ambao wamesimama mbele ya gari moja. Watu hawa ni mwanaume aliyevalia suti ya rangi ya kijivu na shati ya buluu, huku akiwa ameshikilia kitabu mkononi na mwanamke aliyevalia sweta ya rangi ya kijivu. Nyuso zao zaonyesha tabasamu.

Gari nyingi za rangi nyeusi ambazo zimesimama nje ya jengo zina magurudumu manne, taa nne za mbele ambazo niza kutoa mwanga na mbili za kuashiria. Vyoo dhanibu mbili, milango nne. Ina mwonekana kwamba gari hizi ni za kampuni ya subaru na kulingana na nambari ya kusajiri iliyoko kwenye kibana hizi gari zipo nchini kenya.

Gari ya rangi ya fedha ambayo imesimama. Ina magurudumu manne meusi na ina uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne. Madirisha ya gari hii yana vioo safi. Kando ya gari hii, kuna nyasi ya rangi ya kijani.

Gari nyingi za rangi nyeusi ambazo zimesimama, miongoni mwa gari hizi, ipo moja yenye nambari ya usajili KDB 862R, na ina magurudumu manne, taa za mbele, kioo janibu, milango minne, na gari hili ni la kampuni la Subaru.

Pikipiki ya magurudumu matatu ya kubebea abiria au mizigo, yaani bajaji, ambayo ni ya rangi nyekundu. Ina mandishi meupe yanayosoma, duramax na mstari wa njano. Imesimama chini ya kivuli cha mti wa rangi ya kijani.

Gari ndogo ya rangi ya fedha kutoka kampuni ya Toyota ina magurudumu manne meusi ina nambari ya usajili ya nchini kenya inayo soma KBV 949 E kulingana na alama ya X iliyoko kwenye gari hii jina lake ni Toyota Mark X.

Uwanja wenye nyasi ya rangi ya kijani kibichi na miti mingi ya kijani kibichi huku miale ya jua iking'aa. Magari haya ni ya kampuni tofauti kama vile Toyota na Nissan na yana uwezo wa kubeba watu watano.

Nje ya jengo la biashara ambapo kuna gari tofauti kwa mfano, ipo gari nyeusi, yenye magurudumu manne meusi na ina uwezo wa kubeba watu watano. Gari hii ni ya kampuni ya toyota na nambari yake ya usajili ni KDQ 076J na ipo nchini Kenya.

Gari ya kampuni ya Toyota yenye rangi nyeupe, magurudumu manne meusi imesimama. Ina uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne. Nambari yake ya usajili KDR tisa sita tatu V inaonyesha kuwa hii gari ipo nchini Kenya.

Ndani ya nyumba ya kuuza magari, kuna magari mengi ya rangi tofauti kama vile rangi ya fedha, rangi nyeusi, rangi nyekundu. Wanaume wawili watanashati wamesimama. Wote wamevalia koti za suti za rangi ya kijivu na bluu. Wanaonekana kana kwamba wanaongea.

Gari nyeupe ya kampuni ya Toyota ambayo imesimama. Ina magurudumu manne na viti nyeusi. Ina uwezo wa kubeba watu zaidi ya nane. kulingana na nambari ya usajili hili gari liko katika nchi ya Kenya.

Gari ya rangi ya fedha ya kampuni ya Toyota ina uwezo wa kubeba watu kumi hadi kumi na wanne. Ina magurudumu manne meusi. Ina nambari ya usajili ya nchini Kenya. Inamilikiwa na kampuni ya mkopo ya Progressive credit kulingana na maandishi yaliyo upande wa kulia wa gari hii.

Gari ndogo nyeupe yenye magurudumu manne meusi, ipo barabanani. Hili gari ni la kampuni ya suzuki na ina uwezo wa kubeba watu watano. Kulingana nambari yake usajili ambayo ni KDH 990J hiIi gari lipo nchini Kenya.

Gari ndogo ya rangi ya fedha ya rangi ya kampuni ya toyota. Ina magurudumu maane meusi. Ina namba ya usajili ya njini Kenya inayosoma KBV 949A. Kulingana na alama ya X iliyoko kwenye gari hii jina lake ni Toyota Mark X.

Gari ndogo ya rangi nyeupe yenye magurudumu manne kutoka kampuni ya Suzuki ipo barabarani kulingana na nambari ya usajili gari hii ipo nchini kenya kando ya barabara iko miti mirefu na uzio wa ukuta.

Gari nyeupe ya kampuni ya Toyota ina magurdumu manne. Hii gari ina uwezo wa kubeba watu zaidi ya nane. Na, kulingana na maandishi yaliyo karibu na mlango wa hii gari, inaonekana kua hii gari inatumia mafuta ya dizeli.

Magari ya kampuni tofauti kama vile; honda na subaru. Watu kadhaa wanaume kwa wanawake. Watu wanne wamesimama wakiegemea kwenye magari, mmoja ameketi na mwingine amesimama kando ya magari haya.

Mwanaume mweusi ambaye amevalia koti nyeusi na shati nyeupe na mwanadada mweupe ambaye amevalia nguo nyeusi na wanaonekana kutabasamu huku wakiwa wameshikilia mkononi karatasi nyeupe yenye maandishi kana kwamba wanasoma. Wamesimama kando ya gari nyeupe.

Gari nyeusi aina ya Toyota Landcruiser Prado ina uwezo wa kubeba watu watano hadi saba. Ina magurudumu manne. Ina nambari ya usajili ya nje ya Kenya kulingana na maandishi ya namba ya gari na imepakiwa kando ya nyumba.

Gari ya kitalii yenye rangi ya fedha inayomilikiwa na kampuni ya Leisure deals tours and safaris. Inauwezo wakubeba watu zaidi ya sita. Imesimama kwenye mandhari inayovutia macho kama vile miti mingi ambayo ni ya rangi ya kijani na mlima. Kwenye huo mlima kuna miti ya kijani pia.

Sokoni sehemu ya kuuza mboga mboga ambapo kuna ambao ni wanaume na wanawake na wapo katika shughuli tofauti. Kuna bogaboga tofauti za rangi ya kijani kibichi kama vile sukula wiki, mchicha, majani ya malenge, kunde, mnavu na mgagani.

Sokoni sehemu ya kuuza vyakula vipo vibanda vingi ambavyo vimetengenezwa kwa nguzo za miti. Kuna vyakula kama vile maembe, ndizi ambazo zimeiva, nanasi, tikitiki maji, malenge na mboga siagi. Wapo watu, wanaume kwa wanawake, ambao wanauza na wengine kununua.

Sokoni sehemu ya kuuza vyakula. Kuna vyakula kama kitunguu maji, kitunguu saumu, ndimu, viazi vitamu, pilipili, dania, mahindi, kabichi, sukuma wiki, ndizi mbivu, pilipili hoho. Pia kuna kibanda ambapo kuna manguo aina ya kanga zinauzwa.

Sokoni ambapo kuna watu wengi wanawake kwa wanaume ambao wapo katika shuguli tofauti na pia kuna gari aina ya lori. Kuna miavuli ya kujikinga miyale ya jua ambayo imewekwa. Pia yapo matunda ambayo yana ngozi ya kijani na umbo lake ni kama umbo la malenge ila ikikatwa ndani ni ya rangi nyekundu. Ina mwonekano kuwa tunda hili ni tikitiki maji.

Sokoni ambapo kunauzwa vyakula tofauti. Kuna bidhaa kama vile; pilipili hoho, viazi ambazo zimewekwa kwenye mikebe yenye ukubwa tofauti, nyanya, kitunguu maji, karoti, kabichi, dhania, tango, mbaazi za kijani na maharagwe ya kijani.

Sokoni, sehemu ya kuuza vyakula. Kuna watu wengi wanaonunua na wengine wanauza. Kuna vyakula kama vile: mchicha, karoti, viazi vitamu, ndizi ya kijani, kitunguu maji, viazi, mahindi mbichi, pilipili hoho, kitunguu saumu, kabichi, na nyanya.

Sokoni sehemu ya kuuza viungo. Viungo hivi vimewekwa kwenye ndoo za plastiki zenye rangi tofauti. Kuna viungo kama vile pilau masala, pilipili manga, bizari ya majano, unga wa nyanya, dalasini, karafuu, bizari nyembamba, kadiamu, majani chai, na kando kuna kifaa cha kupima mizani.

Sokoni sehemu ya kuuza vyakula, vipo vyakula tofauti ambavyo vimepangwa vizuri. Vyakula hivi ni kama vile malenge, viazi vitamu, nyanya, kitunguu maji, kitunguu saumu, ndizi ya rangi ya kijani, tango, mbaazi za kijani, mahindi mbichi, nanasi na kabichi

Sokoni ambapo kuna vibanda vingi, na watu ambao ni wanawake na wanaume kwenye vibanda hivi, kuna bidhaa kama vile ndizi mbivu, maembe , vitunguu, machungwa, tikitikimaji ambayo imekata vipande vipande, nanasi nzima na zenye zimekatwa vipande vipande pia, viazi, tufaha na nyanya.

Sokoni sehemu ya kuuza viatu. Vipo viatu vingi ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia nyenzo za mpira. Viatu hivi ni aina ya sapatu ambavyo vina rangi tofauti kama vile rangi ya waridi, buluu, hudhurungi, zambarau, nyekundu, nyeusi na nyeupe. Zipo boot za rangi nyeusi pia.

Sokoni katika sehemu ya kuuza vyakula vya kupika. Kuna bidhaa kama vile mikungu ya ndizi za rangi ya kijani kibichi ambayo imesimamishwa katika ndoo, viazi vitamu, kabichi, vitunguu, mboga na mungushi . Kando ya ndoo zenye ndizi kuna gunia ambayo ina bidhaa ndani

Sokoni sehemu ya kuuza vitu vilivyo tengenezwa kwa chuma na mabati kuna bidhaa kama vile sufuria, kikaangio, karai ya kupika mandazi, jiko ya mabati na jiko iliyo tengenezwa kwa udongo na mabati ,sanduku za rangi ya samawati na milango.

Sokoni ambapo bidhaa tofauti zinauzwa. Kuna bidhaa kama vile ndizi, machungwa, tufaha, kitunguu, kabeji, nyanya ,karoti, pilipili hoho, viazi vyekundu, tangawizi na kadhalika. Kuna watu wengi wanawake kwa wanaume ambao wako katika shughuli ya kununua au kuuza.

Sokoni sehemu ya kuuza mboga na vyakula, kuna bidhaa tofauti kama vile ndimu, nanasi, tangawizi iliyowekwa kwenye kikapu, pilipili hoho, pilipili, dhania, tango, biringanya, malenge na pilipili hoho ya manjano.

Sokoni sehemu za kuuza viatu. Viatu hivi vina rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, buluu, njano, kahawia. Pia ina muundo tofauti. Juu ya viatu hivi kuna kibao cheupe chenye maandishi mekundu cha kuonyesha bei kinachosoma mia tatu.

Sokoni ambapo panauzwa bidhaa kama vile nyanya, kitunguu maji, kitunguu saumu, dania na viungo vya unga vyenye rangi tofauti tofauti. Kuna uwezekano kuwa viungo hivi vya unga ni pilipili nyekundu, bizari, poda ya manjano, pilipili mbuzi na pilau masala.

Ndani ya soko kubwa yenye orofa ya chini na orofa ya kwanza. Kwenye orofa ya chini, bidhaa kama vile nyanya, kitunguu, ndizi , karoti, kabichi na kadhalika zinauzwa. Watu wanaonunua na kuuza wapo sokoni. Katika orofa ya kwanza kuna mito.

Sokoni wapo watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wako katika shughuli tofauti. Bidhaa kadha wa kadha zimepangwa kwa shughuli ya kuuza. Bidhaa hizi ni kama vile machungwa, ndizi, viazi, malenge na nyanya.

Sokoni ambapo watu wengi wapo katika shughuli ya kununua au kuuza. Bidhaa zinazouzwa ni kama vile nyanya, kitunguu, viazi, ndizi mbichi, kitunguu saumu, karoti, dania, kabeji.

Vikapu vingi, kubwa na ndogo kwa kimo na ukubwa ambavyo vimepangwa sakafuni. Vimefumwa kutumia nyusi za mkonge kwa miundo tofauti tofauti. Nyusi hizi zimepakwa rangi tofauti kama vile ya bluu, ya zambarau, ya kahawia, nyekundu, machungwa, ya kijani na zimefumwa kwa ustadi ili kuleta mwonekano wa kupendeza.

Sokoni ambapo watu wengi wapo katika shughuli ya kuuza na kununua. Kuna vibanda vingi vyenye bidhaa tofauti kama vile nyanya, kitunguu, ndizi ya rangi ya manjano na kijaani kibichi, viazi, kitunguu viazi tamu, kitunguu saumu na mayai.

Sokoni sehemu ya kuuza matunda na mboga. Hapa kunauzwa nyanya, pilipili hoho, ndimu, piriganya, tangawizi, parachichi, ndizi mbivu ambazo ni za rangi ya manjano na ndizi mbichi au za kupika ambazo ni za rangi ya kijani kibichi.

Sokoni na kuna watu wengi: wanaume kwa wanawake. Kuna vibanda vyenye paa ya mabati ambapo bidhaa kama vile vyakula vimepangwa. Baadhi ya vitu hivyo vinavyouzwa sokoni ni kama vile: viazi, nyanya, mahindi, karoti, ndizi, kabichi, pilipili hoho, ndimu, maembe, machungwa na kitunguu. Kuna mifuko ya rangi tofauti ambayo imefungiliwa kwenye nguzo ya kibanda.

Hapa ni sokoni na hii ni soko kubwa ya Kenyatta kulingana na bango kubwa iliyowekwa juu. Watu wanaingia na kutoka. Mwanaume mmoja ameketi kwenye lango kubwa la soko yenye rangi ya buluu. Kuna miavuli ya kijani na njano ambayo inafunikia watu. Mkokoteni mmoja wenye mitungi mingi ya rangi ya machungwa umeegeshwa kando.

Kibao cha matangazo ambacho kimebandikwa tangazo ya hayati heights likionyesha kuwa lipo jengo kubwa na nyumba ya ghorofa ambayo inaendelea kujengwa, katika barabara ya Kendaruma karibu na shule ya saint Nicholas. Ghorofa hii ina vyumba vingi tofauti kulingana na ukubwa na inauzwa kuanzia millioni nane.

Katika ubao wa matangazo ipo tangazo moja la kampuni ya Mwananchi Credit. Inaonyesha kuwa wanapeana mikopo wakitumia hati miliki na wanaweza peana pesa hizi hadi shilingi milioni ishirini na tano. Unaweza kuwapata kwa kubonyeza nyota sita nane nne alama ya reli au kwa kupiga simu kwa nambari ya simu sufuri saba sufuri tisa moja nne saba sufuri sufuri sufuri.

Kibao cha matangazo ambacho kina tangazo ya Pam Golding Properties, ya kuuza mali. Kuwapata unaweza wasiliana na Angela kwa nambari ya simu 0700 803 176 au Sharon kwa nambari ya simu 0793 379 595.

Nyumba kubwa ya ghorofa yenye ghorofa nyingi. Imepakwa rangi tofauti kama vile rangi nyeupe, nyeusi, rangi ya njano na rangi ya kijivu kwa utaratibu fulani. Roshani za nyumba hii zina changa za chuma na vioo. Mazingira ya nyumba hii ni ya kupendeza na ipo bwawa kubwa la kuogelea.

Katika kibao cha matangazo ipo tangazo ya Knight Frank inayoonyesha kuwa zipo ofisi za kukodisha katika nyumba kubwa ya The Priory Place. Kodi ya ofisi hizi ni kuanzia 2,000-10,000. Unaweza kuwasiliana nao kupitia kwa nambari ya simu zilizowekwa kwenye tangazo hilo.

Uzio wa changa za chuma na miti yenye majani ya kijani. Ipo nyumba kubwa ya ghorofa. Upo mti mmoja wenye shina kubwa, ambapo kuna ubao mdogo wa rangi nyeupe na una maandishi ya wino mweusi. Ubao huu unaonyesha kuwa zipo nyumba za kukodisha. Ipo nambari ya simu ambayo ni 0722281770.

Uwanja wenye nyasi ambayo imekauka umezungukwa na uzio wa nyaya zilizoshikiliwa na ngozo za mti. Ndani ya uzio huu, ipo nyumba ambayo imejengwa kwa mabati ya rangi ya buluu na rangi nyekundu. Kando yapo majumba mengi yaliyojengwa kikamilifu.

Mazingira ya kupendeza ambapo hupo uwanja wenye nyasi za rangi ya kijani ambazo zimetunzwa vizuri. Kwenye kingo za uwanja huu, ipo miti yenye majani ya rangi ya kijani ambayo imechongwa vizuri kuleta muonekano mzuri. Ipo nyumba moja ya ghorofa yenye ghorofa moja ambayo ina madirisha makubwa yenye vioo na roshani yenye vioo pia.

Nyumba ya ghorofa yenye orofa nne ambayo ina jina Three Unit Complex. Kulingana na kibao cha matangazo kilichowekwa kwenye nyumba hii, wapo na vyumba vingi vya kukodisha kama vile duka, ofisi, studeo na nyumba za kuishi zenye chumba kimoja cha kulala na vyumba mbili au tatu vya kulala.

Nyumba za ghorofa. Moja ina ghorofa sita na imepakwa rangi ya njano na rangi ya kijivu. Kando yake mkono wa kulia ipo nyumba ambayo imepakwa rangi ya waridi na rangi ya kahawia na nje yake ipo migomba ya ndizi.

Ubao wa matangazo ambao umewekwa juu ukiwa na tangazo ya nyumba tofauti, nyumba hizi ziko chini ya usimamizi wa wakala na kuwafikia unapiga simu 0722229020.

Nyumba ya ghorofa ambayo imepakwa rangi nyeuepe. Kwenye paa yake imefunikwa na mabati. Upande wa kushoto wa ghorofa hii, kuna ghorofa nne juu. Upande wa kulia kuna ghorofa tatu juu. Kwa kila ghorofa, kuna rushani yenye chanja za chuma.

Nyumba ya ghorofa ambayo inaendelea kujengwa, ina ghorofa ya chini na ghorofa zingine tatu juu, kuna miti ya ujenzi ambayo imeunganishwa kwenye kuta za jengo hili, ili kutengeneza ngazi, ya kutumika na mafundi wanapojenga.

Mjini ambapo kuna nyumba nyingi za ghorofa ambazo zimekamilika. Upande mwingine, kuna uzio wa mabati ya rangi ya fedha na ndani ya uzio huu kuna nyumba ambazo zinaendelea kujengwa, na pia kando ni bwawa la maji.

Mazingira ya kuvutia macho, bwawa la kuogelea lenye maji masafi limezungukwa na nyasi za kijani kibichi zilizotunzwa vizuri. Kando kwa upande wa kulia upo uzio wa changa za chuma. Kwa upande wa mbele yapo majumba marefu ya gorofa ambayo yanapendeza.

Nyumba ya ghorofa ina jina 3 unit complex . Kwenye ghorofa ya chini kuna ubao ambao una maandishi ya rangi ya machungwa unaosoma miale ya mabati. Kwenye ghorofa za katikati upo ubao wenye maandishi meupe ambao unasoma omega mabati. Katika ghorofa ya juu kabisa kuna ubao mwingine wenye mandishi mekundu unaosoma to let na nambari za simu.

Nyumba refu ya ghorofa ambayo ina ghorofa kumi na sita za juu, imepakwa rangi nyeupe na ipo ndani ya uzio wa ukuta uliojengwa kwa simiti. Madirisha yake yako na vioo na roshani za nyumba hii zimewekwa vioo pia.

Uzio wa mabati yaliyozeeka. Nje ya uzio huu kuna mlingoti wa mti wa kushikilia nyaya za stima. Ndani ya uzio, ipo nyumba ya ghorofa kwa jina REGINA PLAZA ambayo imejengwa kwa mawe na simiti na roshani zake zimewekwa wachanga za chuma.

Ukutani na kuna ubao mweupe wenye maandishi meusi na ubao wa buluu wenye maandishi meupe. Kwenye ubao mweupe ni onyo kua nyumba hii iko chini ya ulinzi wa CCTV, mchana na usiku. Kwenye ubao mwengine kuna tangazo lenye nambari ya simu na nafasi inayopatikana ndani ya nyumba hii.

Nyumba ya ghorofa yenye ghorofa sita. Kwenye ghorofa ya chini, kuna duka la kuuza vitu tofauti, kuna duka la dawa, na maduka mengine yamefungwa. Katika ghorofa ya kwanza, kuna duka wazi ya saluni. Kwenye ghorofa ya pili, ya tatu na ya nne, kuna chuo kwa jina 'Fibs'. Na nje ya jengo hilo, kuna gari nyeupe iliyo pakiwa na rundo la mawe.

Katika duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti ya Quickmart bidhaa hizi zina bei tofauti kulingana na ubao wa maelezo kuna counter mbili ambapo watu wanaonunua bidhaa wamepiga foleni wakihudumiwa kwenye ukuta kuna ubao wenye nambari ya kufanya malipo.

Katika lango la kuingia katika duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti. Kulingana na kibao cha matangazo kilichoko kwenye lango hili, duka hii ni ya Carrefour . Wapo watu ambao wanaingia kwenye duka na kwenye lango zipo toroli za rangi nyekundu na rangi nyeusi za kuweka bidhaa.

Katika duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti, sehemu ya kuuza vyombo. Kuna vyombo vya plastiki ambavyo vimepangwa kwenye rafu na ambavyo ni vya rangi tofauti kama vile buluu, kijani kibichi, nyeupe, nyekundu, zambarau na waridi. Kuna vyombo kama vile sahani, vikombe, jagi, bakuli.

Ndani ya duka kubwa la kuza bidhaa tofauti. Zipo bidhaa kama vile baiskeli za rangi tofauti, mipira ya rangi tofauti na michezo tofauti, viti vingi ambavyo vimetengenezwa kwa plastiki ambazo zina rangi tofauti kama vile nyeupe, samawati na kijivu.

Katika duka la kuuza viatu la Bata kuna viatu vingi. Viatu vya wanawake, wanaume na viatu nzuri nzuri ambavyo ni vya aina tofauti na rangi tofauti kama vile rangi ya buluu, rangi nyeusi, nyekundu, kahawia na nyeupe.

Ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti; sehemu ya kuuza sabuni. Zipo sabuni mingi za kampuni tofauti na zenye bei tofauti ambazo zimepangwa vizuri katika rafu tano. Sabuni hizi ni kama vile: lux, flamingo, geisha, jamaa, ushindi, whitewash na menengai.

Ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti sehemu ya kuuza matunda na mboga mboga. Kuna bidhaa kama vile ndizi mbivu, nyanya, kitunguu, viazi, karoti, viazi vitamu ambazo zimepangwa vizuri katika rafu. Wapo watu wachache katika sehemu hii.

Ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti, sehemu ya kuuza vyakula vya mbwa. Vyakula hivi vimewekwa ndani ya karatasi za nailoni, zenye rangi tofauti, kama vile rangi ya manjano, buluu, hudhurungi, nyeupe, na zinaonekana kuwa kutengenezwa na kampuni tofauti.

Ndani ya maduka makubwa ambapo bidhaa tofauti zinauzwa. Kuna bidhaa kama vile viti vya plastiki vya muundo tofauti na rangi tofauti. Viti hivi vina rangi ya kijani, nyeusi, bluu, nyeupe. Kuna bidhaa zingine kama vile sabuni ya unga, kutoka kampuni tofauti na viatu.

Ndani ya duka kubwa ya kuuza bidhaa tofauti, bidhaa hizi zimepangwa kwa utaratibu katika rafu tofauti, kuna bidhaa kama vile mafuta ya kupika, maji, soda, juisi, mkate na biskuti, kulingana na ubao, wa maelezo, uliowekwa.

Katika maduka makubwa sehemu ya kuuza vinywaji. Kuna rafu sita ambapo maziwa ya pakiti ya kampuni tofauti yamepangwa kwa utaratibu. Kampuni hizi ni kama vile Tuzo, Molo, Brookside na kadhalika.

Ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti. Sehemu ya kuuza mafuta ya kutunza ngozi ya binadamu. Mafuta haya yamewekwa kwenye chupa za plastiki zenye muundo tofauti na rangi tofauti. Rangi kama vile bluu, nyeupe udhurungi, kijani kibichi na zimepangwa vizuri katika rafu mafuta haya yametengenezwa na kampuni ya Johnsons, Nivea na Vaseline .

Ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti sehemu ya kuuza sabuni. Kuna sabuni za unga ambazo zimewekwa ndani ya karatasi ya nailoni na pia kwenye mikebe ya plastiki. Kuna sabuni ya majimaji iliyowekwa kwenye chupa za plastiki. Sabuni hizi ni za kampuni ya Ushindi, Gentle, Toss na Ariel .

Ndani ya duka kubwa sehemu ya upishi wa kuoka. Katika upande wa ndani kuna mhudumu na upande wa nje kuna watu wawili waliosimama. Katika sehemu hii kuna vyakula kama vile keki, maandazi, kaimati.

Ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa tofauti sehemu ya kuuza vyakula. Bidhaa hizi ni kama vile vitunguu vyeupe na vikundi viazi, nduma, viazi vitamu. Kando wapo watu na jokofu ya kampuni ya cocacola na ina vinywaji ndani.

Vitu au bidhaa zilizopangwa kwa mpangilio katika rafu. Vitu hivi ni: karatasi nyeupe ya choo yenye jina "tena" sabuni ya baa iliyofungwa kwenye karatasi ya manjano, sabuni ya unga kwa jina "msafi," maziwa ya pakiti ya kampuni tofauti, maji yaliyowekwa kwenye chupa na kuna mbao nyeupe yenye maelezo yaliyoandikwa kwa wino mweusi.

Katika duka kubwa sehemu ya mboga mboga na matunda ambapo vitu vimepangwa kwa mpangilio. Kuna mboga kama vile nyanya mbivu, vitunguu, viazi, malenge, viazi vitamu na nduma na pilipili hoho iyowekwa kwenye kreti ya kijani. Kuna matunda kama vile ndizi na parachichi.

Ndani ya duka kubwa ya kuuza bidhaa tofauti kwa jina 'naivas' katika sehemu ya kuuza vyakula. Kuna vyakula kama vile samosa, sosegi vilivyopangwa kwenye rafu ya glasi, pia tuna keki, upande mmoja kuna ubao mweupe wenye maelekezo ya jinzi ya kulipa, na nambari ya bili mwisho kabisa